Mlango wa mbao ulio wa rangi ya hudhurungi, umewekwa bango la karatasi leupe lililo na maandishi meusi.

Tarakilishi mbili nyeusi zenye vitufe vyeusi, zimewekwa juu ya meza nyeupe, kando ya vitabu viliyowekwa vya rangi tofauti tofauti.

Gari leupe lenye vioo vyeusi na magurudmu meusi, limeegeshwa kando ya ua la jengo la chuo la Kenya la Mombasa, lililo leupe.

Nyumba yenye mlango uliowazi, imejengwa kwa matofali na madirisha ya vyuma na mabati ya vigae, vya rangi ya hudhurungi na paa lililoongezwa juu.

Kiti kilichotengenezwa na mbao, kipo kando ya kabati iliyo na vyumba vidogo vidogo tofauti, vilivyowekwa faili zenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati na njano.

Darasa lenye madawati ya mbao yakiwa yamepangwa kwa safu na viti vyake, huku madirisha ya darasa hili yakiwa wazi yanaingiza mwangaza.

Ndani ya darasa mna madawati na viti vya mbao. Madirisha yakiwa yamefungwa pazia, na sakafu ikiwa ya rangi ya hudhurungi.

Watu wanne wamesimama kwenye maji , moja akiwa ameshikilia kiti cha magurudumu, wawili wakiwa wamesimama kando ya dau na mmoja akiwa ndani ya dau.

Watu wawili wakiwa wanatembea katikati ya magari yaliyoegeshwa, nje ya jengo la shule ya Nyali, na kando ya jengo hili kuna mnara ulio katikati ya miti.

Jumba jeupe lenye mabati ya rangi ya udhurungi ,limechorwa michoro ya twiga, ndovu na kadhalika, likiwalimezingirwa na ua lenye miti ya kijani kibichi.

Watu wameketi kando ya uwanja, uliyo na viti za rangi ya samawati wakimtazama mwanariadha aliyeko uwanjani, mlemavu anayetumia kiti cha magurudumu.

Bango hili lililo changanywa rangi tofauti tofauti na michoro tofauti tofauti ni la watoto, au la kusaidia watoto kujifunza vitu mbalimbali.

Bango leupe liko ukutani ulio wa rangi ya hudhurungi. Bango lina maandishi ya rangi tofauti nyeupe yaliyowekwa kwenye miraba midogo midogo.

Bango hili dogo, lililo na maandishi meusi, linaashiria au kuonyesha mwelekeo wa kutoka ofisini hadi shuleni na ba𝑛go hili limewekwa katika nguzo.

Darasa hili la wanafunzi lina madawati sita na viti vinne huku kiti kimoja kikiwa kimeanguka na ubao mweupe na kando ya ubao kuna kabati.

Mwanariadha akiwa amesimama kando ya bahari au ufuo wa bahari, akiwa ameshikilia bango lililoandikwa maandishi, yakiashiria yakuwa amehitimu katika riadha.